Muuza duka la maziwa amevaa barakoa ya rangi ya bluu bahari, akiwasikiliza wanunuzi wanne waliosimama mbele yake. Wawili wamevaa kofia, mmoja amevaa kofia ya rangi nyeupe na mwingine amevaa kofia ya rangi ya bluu.

Binti mwenye asili ya kiafrika, mwenye nywele ndefu nyeusi amebeba mkoba mweupe wenye maandishi ya kijani, yupo kwenye soko la kisasa akinunua mahitaji mbalimbali kama ndizi, tangawizi na biringanya.